Mandhari haya yamepakiwa yakionyesha soko la wazi au duka la viatu, likiwa na safu nyingi za viatu vya aina mbalimbali. Kuna viatu vya kiume na kike, vikiwemo buti na viatu vya kawaida, vikiwa vimepangwa kwenye meza au chini. Viatu vingine vimebebwa kuning'inizwa kwenye miundo ya mbao.

Rafu zimejaa vitamba vya rangi mbalimbali na rangi za kuvutia. Baadhi ya vitambaa vimefungwa kwa mirundo na vipo ndani ya rafu za mbao huku vingine vikiwa vimetundikwa wazi ukutani vikionyesha mfumo yao mbalimbali. Kila kitamba kina muundo wake wa kipekee kuanzia maua mistari hadi mifumo ya kijiometri katika ya rafu. Kuna kifa cheupe kidogo kinachofanana na kamera ya usalama.

Kuna gari nyeusi limeegeshwa kwenye nyasi. Watu kadhaa wamejikusanya karibu na gari hilo. Mwanaune mmoja ameketi juu ya boneti, mwanamke amekaa karibu naye. Mwanamke mwingine ameketi chini karibu na gari. Amefunikwa na blanketi au shuka. Watu wengine wamesimama karibu nao na magari mengine pia yameegeshwa nyuma. Kuna miti mirefu na kijani nyuma yao.

Mandhari haya yamepakisha eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi ya aina tofauti yakiwemo magari madogo, malori ya kubeba mizigo mepesi na magari ya kifahari. Magari haya yamepangwa kwa utaratibu, ikiashiria kuwa ni eneo la kuuza magari, kodi ya magari au kituo cha usafirishaji.

Pesa za noti za Kenya zenye thamani ya shilingi elfu moja zimetawanyika juu ya sehemu ya kahawia pengine meza. Noti hizo zina rangi ya zambarau na zimepangwa kwenye picha ya tembo na nembo ya benki kuu ya Kenya. Baadhi ya noti zimekunjwa kidogo zikionyesha kuwa zimetumika. Nyuma ya noti hizo kuna vitu visivyoeleweka labda viunganisho au mifuko vikifanya mandhari inaonekana kama mazingira ya kibiashara.

Tunaona safu ya magari yaliyopangwa vizuri kwenye maegesho. Magari haya yana rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeusi, nyeupe na bluu ikipungua kwa ukubwa kuelekea nyuma, Mtazamo huu unaonyesha sehemu ya chuma za magari zikiwema za tovuti zao.

Suguli inafanyika ndani ya chumba kikubwa kinacho onekana kama maonyesho ya magari ambapo magari mengi yame pangwa vizuri. Kuna magari ya rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, bluu, na nyeusi, yakiwa yame kuwepo kwenye sakafu iliyo ng'aa. Taa za gari zinatoa mwanga mweupe.

Taswira hii inaonyesha watu wakiwa wamepanga viatu vya aina mbali mbali, ikiwemo vya michezo na vya kawaida. Vitu vimepangwa kwa utaratibu, kuna kutundika kwenye kamba , vimejaa kwenye wingi katika sehemu ndogo iliyo kwenye juu ya mbao.

Inavyoonekana tunaona gari kubwa yenye rangi nyeusi iliyopakwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Uso wa gari unang'aa ukiakisi mwanga kutoka kwenye taa za dari na madirisha makubwa. Magurudumu yake ya rimu za kisasa zenye muundo maridadi. Kwa umbali kupita madirisha ya vioo magari mengine yanaonekana yameegeshwa. Chumba kinawaka vizuri kikiwa na sakafu ya vigae.

Mandhari haya yanaonyesha duka la viatu au soko la wazi lenye viatu vingi vilivyopangwa kwenye meza za mbao na rafu, aina mbalimbali za viatu kama vile buti na viatu vya kawaida zimeonyesha kwa wateja baadhi vya viatu vimekawia kwenye masanduku eneo yao. Nyuma kuna nguo zinazoningini'nia na watu wanaonekana wakitembea kwenye eneo.

Jengo kubwa lenye bango kubwa linaloonyesha picha ya ng'ombe na chombo cha maziwa. Watu kadhaa wamesimama mbele ya mlango wa jengo hilo ambapo kuna mashini na tangi za maziwa zilizopangwa kuna pia pamoja mengine yenye picha za ng'ombe. Baadhi ya watu wamevaa fulana zenye maandishi na wengine wanatazamana ndani ya jengo.

Mandhari yanaonyesha mwanamume akiweka maziwa kwenye kikombe cha rangi ya chungwa, akitumia mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja. Anaonekana amevaa fulana nyeupe yenye nembo. Mashine hizo zilikuwa kwenye kuta wa bluu na zina sehemu ya chuma na skrini za kudhibiti. Chini ya mashine, kuna chupa mbalimbali na mabano.

Masoko haya yamejaa wingi wa mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa uangalifu. Mbele kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu, zikiwekwa na pilipili hoho za manjano na nyekundu. Katikati kuna kundi la kiwanja cha kijani. Juu yake kuna vitunguu vyekundu, karoti na ndimu za kijani, pia kuna aina nyingine ya mboga kama vile biringanya za kijani kibichi.

Katika taswira hii kuna rundo la noti za pesa za Kenya hasaa noti za elfu moja. Noti hizo zimepangwa kwa namna ya shabiki kuonyesha sehemu ya uso wake wenye namba ya elfu moja na neno Kenya. Rangi kuu za noti zaonekana kuwa za hudhurungi, nyekundu na kijani. Namba za mfululizo za noti zinaonekana kwa sehemu. Pesa hizo zinaonekana kuwa mpya na safi zikionyesha kiasi kikubwa cha fedha.

Meza imejaa matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa rundo. Juu kabisa kuna rundo kubwa la maembe mengi yakiwa bado mabichi. Chini yao kuna matunda yanafanana kiwalo au tango la pembe zenye miiba. Upande wa kushoto kuna machungwa kadhaa yaliyoiva. Upande wa kulia rundo kubwa la mabrajeti yamepangwa kwenye uangalifu.

Kuna umati mkubwa wa watu wamekusanyika katika eneo wazi, linaonekana kuwa soko na baadhi ya watu wakiwa wamebeba mizigo au bidhaa mbalimbali. Sehemu ya soko hilo limefunikwa paa la saruji lenye nguzo kubwa, na wengine wamekaa chini wakiuza, bidhaa zao zikiwekwa kwenye magunia au mikeka. Eneo hili linaonekana kuwa na shughuli mingi, huku mwanga wa jua ukionekana kwa nyuma.

Taswira hii inaonyesha gari jeupe la kisasa imeegeshwa ndani ya duka la kuonyesha magari. Duka lina taa za kisasa kwenye dazi za nguo nyeupe. Gari lina vioo vyeusi na magurudumu ya rangi ya kifedha. Inaonekana ikiwa ndani ya chumba kubwa sana.

Ghorofa hii inaonyesha safu ndefu za magari mengi yaliyopaki ikionyesha aina na rangi mbalimbali. Magari mengine inaonekana meupe, meusi, kijivu na hata nyekundu. Yamepangwa kwa ustadi kwenye eneo kubwa la maegesho labda kwenye uwanja au wa kuuza magari au kituo cha kusafisha magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua na anga inaonekana wazi. Kunaweza kuwa la majengo au miti kwa umbali.

Hali ya sokoni inaonekana ikiwa na watu wengi. Wauzaji na wateja, wauzaji wamepanga bidhaa zao chini zikiwemo ndizi, viazi na matunda mengine. Wanaume wawili wamekaa kwenye viti, mmoja ameinama akipanga bidhaa zake. Katika eneo lote watu wengi wanazunguka huku baadhi yao wakiwa wamebeba bidhaa. Nyuma yao kuna mabango na majengo.

Safari hii tunashuhudia soko au eneo la usambazaji wa bidhaa ambapo idadi kubwa ya vitunguu vimefunganishwa kwenye mifuko ya wavu nyekundu na zambarau. Mifuko hiyo imepangwa kwa wingi juu ya kila mmoja huku mingine ikipakuliwa kutoka kwenye lori kubwa la rangi ya kijani. Watu wawili wanaonekana wakishughulikia na vitunguu hivyo.

Mwelekeo unaonyesha ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho ya magari. Magari kadhaa meusi yamepangwa kando kando ya ukumbi huku baadhi ya magari mengine yakionekana kwa mbali. Sakafu ina vigae vyeupe vilivyopangika na dari ina taa nyingi.

Katikati ya soko hili lenye shughuli nyingi, aina mbali mbali za matunda na mboga zimepangwa kwa wingi. Juu mikungu ya ndizi mbichi zinazo iva zimening'inia zikionyesha wingi wa mazao. Chini yake machungwa, maembe, parachichi na matunda mengi mengi yamefunikwa kwenye meza yakitoa mandhari yenye rangi mbalimbali. Watu wanaonekana waki tembea na Kununua kuashiria biashara inaendelea katika eneo.

Huu ni mlango wa duka, unaonekana kuuza bidhaa za maziwa na mkate. Kuta za nje zimepakwa rangi ya bluu na kuna matangazo ya bidhaa mbalimbali kama vile maziwa, mayai na mkate. Ndani ya duka kuna friji ya kuonyesha bidhaa na rafu tupu ikionyesha huenda ni asubuhi au bidhaa bado hazijapangwa kikamilifu.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha soko lenye shughuli nyingi iliyojaa watu. Umati mkubwa wa watu unaonekana ukinunua bidhaa mbalimbali, baadhi wakiwa wamekaa chini wakiuza au kununua. Juu yao miundo mikubwa ya saruji iliyoeneo juu inaonekana ikitoa kivuli. Anga linaonekana kuwa jua kali na vumbi inaweza kuonekana angani.

Eneo lenye maduka mengi linaonekana wazi, likiwa na vibanda vilivyofujiwa kwa haraka, na vitu vikiwa vimerundikwa nje. Kuna rangi mbalimbali kukiwa ukuta wa rangi ya chungwa, saluni na nguo zenye rangi ya kuvutia vikibandikwa upande wa kulia. Watu wachache wamekaa nje ya vibanda, huku wengine wanatembea kando ya nje. Viti vya plastiki vimetawanyika kila mahali na viombo vya plastiki viko chini.

Katika picha hii kuna eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu ndefu. Magari haya ya rangi mbalimbali yakiwemo meusi, meupe na ya kahawia. Magari yote yameegeshwa kwenye eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa maegesho makubwa ya magari. Kuna majengo makubwa kwa umbali.

Duka kubwa linaonyesha magari ya kisasa. Magari haya yameweka ndani ya duka ambayo yana madirisha marefu na vioo vinavyoruhusu mwanga wa kutosha. Gari la rangi ya kahawia limeegeshwa kwa mbele, gari la rangi nyeupe liko katikati na gari la rangi ya nyekundu lipo nyuma yao.

Mwanamke amesimama karibu na mashini mbili za kutoa bidhaa zinazofanana. Mashini moja ni ya maziwa ikiwa na picha za ngombe. Mashini ingine ni ya kuuza saladi na vyakula vingine. Kuna bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu nyuma yao.

Tunaona safu ya magari iliyopangwa kando kando ya barabara au eneo la kuegesha. Magari haya yanaonekana kwa nyuma yakionyesha taa zao za breki na namba za usajili. Gari la mbele kabisa lina rangi nyeusi likifuatiliwa na gari ya rangi ya kifedha au kijivu chepesi kisha mengine ya rangi nyeusi.

Magari matatu meupe yenye mwonekano wa michezo, imeegeshwa kwenye maegesho ya magari. Gari lililo mbele kabisa linaonekana kwa karibu na kuna majengo na nguzo za taa nyuma yake. Rangi ya jua inaakisi kwenye magari hayo.

Gari jeupe la abiria mbalo limesimama barabarani usiku na milango yake ya nyuma iliyofunguka. Taa za nyuma za gari zinawaka. Nyuma yake kuna jengo kubwa lenye taa zinazong'aa na jengo jingine refu la duara linaonekana kwa mbali. Barabara inaonekana kuwa ya unyevunyevu labda kutokana na mvua.

Uuzaji wa mboga umepangwa vizuri ikionyesha aina mbalimbali ya mazao. Kuna nyanya nyingi kwenye mifuko ya nyekundu zikiwa zimepangwa kwenye troli ya njano. Karibu nazo kuna viazi vingi vyenye rangi ya kahawia. Kwenye katoni chini kuna ndimu na matunda mengi ya kijani kibichi yamepangwa kwenye treli.

Katika soko au duka la mboga kuna rundo kubwa la mandizi, ndizi zenye rangi ya kijani zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Mikungu miwili mikubwa ya ndizi imewekwa wema ndani ya ndoo za plastiki au vyombo vingine, huku kishina cha mgomba kikiwa bado kimeunganishwa.

Huu ni mtazamo wa shughuli ya kibiashara labda ununuzi au uuzaji wa gari. Mna wanaume wawili wanakabana mkono kuashiria makubaliano yaliyoafikiwa. Mmoja wao aliyevaa suti ya bluu na tai anashikilia funguo za gari mkononi mwake akionyesha kuwa uhamisho wa umiliki unafanyika. Nyuma yao magari yanang'aa yakionekana kuashiria mazingira ya onyesho la magari au duka la magari.

Mikono miwili inashikilia kiasi kikubwa cha noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zenye rangi ya kahawai na dhahabu zimepangwa kwa kadri, na ikionyesha nembo na maandishi ya benki kuu ya Kenya. Baadhi ya namba za mfululizo zikionekana wazi, zikidhibitisha uwazi wake.

Hii inaonyesha safu ndefu ya magari yaliyobaki kando ya barabara, yakiashiria kuwa ni eneo la maegesho au kiwanja cha kuuza magari. Magari haya yana rangi mbalimbali, yakiwemo meupe, meusi na mengine yenye rangi tofauti, yakiwa yamepangwa vizuri. Kulia kwa safu ya magari, kuna njia ya miguu iliyojengwa kwa matofali. Nyuma ya magari kuna majengo marefu, baadhi yao yakiwa ya maduka au ofisi.

Hili ndoo linaonyesha duka la maziwa lenye jina lililoandikwa juu ya mlango. Kando kuna picha ya ng'ombe na chini yake kumeandikwa 'tunauza maziwa freshi'. Sehemu ya maziwa freshi hayaonekani vizuri. Ndani ya duka kuna watu wawili mmoja ameketi na mwingine ameinama wakionekana kufanya shughuli ya kawaida za duka. Nje ya duka kuna vyombo mbalimbali ikiwemo ndoo na jiko ndogo.

Taswira hii inaonyesha gari kubwa jeusi lenye milango minne limesimama kwenye eneo la nyasi. Kwenye sehemu ya nyuma ya gari kuna mwanamume ameketi akiangalia upande wa kulia. Eneo hilo lina miti mirefu na inaonekana ni jua kali.

Katika soko lenye shughuli nyingi, umati mkubwa wa watu wanatembea na kufanya biashara katikati ya vibanda vilivyojaa bidhaa. Nguzo na mabango yanaonyesha bidhaa mbalimbali za nguo zilizoangiwa na bidhaa nyingine kama viatu na vitu vya nyumbani vimepangwa kwa ajili ya kuuza. Paa za vibanda zimetengenezwa kwa mafabu au vifaa vingine kuashiria soko la wazi.

Huu ni mazingira ya soko la wazi ambapo bidhaa za kilimo zinauzwa. Stendi au kibanda kimejengwa kwa nguzo za mbao na paa la bati lililotoa kivuli kwa bidhaa. Meza kadhaa zimejaa mazao mbalimbali upande wa kulia na nazi kadhaa zimening'inizwa. Kwa chini yake kuna matikitimaji na maboga. Katikati mahindi mingi yaliyofungwa kwenye mifuko ya plastiki yamepangwa juu ya meza ya nyeupe na mengine yametiwa nyuma yake.

Magari matatu yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari la kwanza ni la rangi nyeusi la pili ni la bluu na la tatu pia ni jeusi. Kuna mwanaume amesimama katikati ya gari la bluu na jeusi akionekana akizungumza na mtu. Nyuma yao kuna mti na vichaka. Watu wengine wakija wanaonekana kwa umbali.

Hapa kuna jengo la kisasa lenye muundo wa kipekee labda ni duka la kuuza magari au ofisi ya kampuni ikisimama chini ya anga safi la bluu. Muundo wa jengo una sifa ya paa kubwa la papa lililotoka nje kwa kiasi kikubwa. Sehemu ya mbele jengo limetengenezwa kwa kioo kikubwa kinachoakisi anga la bluu na rangi za zambarau au nyekundu.

Mikono imeshikilia rundo la noti za pesa za Kenya, nyingi zikiwa za shilingi elfu moja. Noti hizo zimetandazwa kidogo zikionyesha wingi wake na rangi zake za dhahabu na kahawia. Baadhi ya maandishi kama Kenya yanaonekana kwa wazi.

Tangazo hili linaonyesha wanaume wawili wakiwa wamepanda pikipiki, mmoja akiwa dereva na mwingine abiria. Wote wamevalia mavazi ya kawaida. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali na udongo. Pembeni kulia kuna pikipiki nyingine ikiwa na mtu. Chini kuna ujumbe wa matangazo.

Gari la kubeba magari lenye rangi ya fedha limebeba gari la kifahari la buluu. Magurudumu ya gari la kubeba yamebakiwa vizuri kwenye trailer . Nyuma ya magari kuna eneo la wazi la kijani kibichi na angara mawingu.

Sura hii inaonyesha kuwa mbele ya maduka yenye bidhaa mbalimbali, gari ndogo la kuuzia vyakula limesimama, lina mwavuli wa rangi ya bluu, juu yake kuna nembo upande wake, nyuma yake kuna magari mawili ya abiria yaliyoegeshwa nyuma yake.

Mikono inashughulikia rundo la noti za pesa zikiwemo zile za shilingi elfu moja, zilizowekwa ndani ya mashini ya kuhesabia pesa. Noti hizo zimepangwa kwa makini zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa kinachoshughulikiwa.

Mkono mmoja unashika noti kadhaa za pesa zikiwemo noti za hamsini na mia za Kenya huku mkono mwingine ukiwa umeshika noti nyingine iliyokunjwa. Noti hizo zinaonekana kutolewa kutoka kwenye kaunta au draw ya register ya pesa ambayo ina sehemu nyeusi za kuhifadhia. Kuna kibodi au kifaa kingine cha kielektroniki chenye funguo nyeusi kinachoonekana kwa mbali.

Katika soko au duka la wazi bidhaa mbalimbali za mapambo na ufundi vime tunuka na kuonyeshwa. Shanga zenye rangi nyingi na mifupi mingi zimenyooka chini kutoa kwenye paa, zikijikaza sehemu kubwa ya picha chini yake kwenye meza au sehemu ya kuonyesha yake, kuna vibiti vingi na mapambo.